Muuguzi mwanamke, akimpa chanjo mwanamke mwingine. Muuguzi amevaa koti jeupe, barakoa ya samawati na miwani, na anashika sindano. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti cheupe, na amevaa la samawati lenye maua.

Kinywa wazi cha mwanamke chenye meno meupe na safi. Daktari wa meno ambaye anaonekana akiwa amevaa glavu ya samawati, anatumia kioo kidogo cha meno kukagua kinywa hicho.

Sehemu ya uso wa mtu kuanzia pua kushuka chini. Mtu huyo ana ngozi nyeusi na anaonekana akitumia kijiti chepesi chenye rangi ya kimanjano au mweupe.

Sehemu ya mdomo wa mtu ikijikita zaidi kwenye meno ya juu na ufizi. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi. Kati ya meno kuna kitu au kifaa chenye ncha laini ya rangi nyeupe iliyounganishwa na mpini wa samawati.

Kinywa wazi cha mtu, ambapo meno meupe na safi yanaonekana wazi. Mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe unashikiliwa karibu na meno kuashiria kitendo cha kusafisha meno. Midomo inaonekana kuwa na afya njema.

Kinywa wazi cha mtu ambacho kinaonekana kuwa kimefungwa na kifaa maalum kinachotumika na madaktari wa meno ili kuweka midomo na mashavu mbali na meno kwa urahisi wa uchunguzi au matibabu. Meno ya juu na ya chini yanaonekana na kuna jino moja la juu ambalo linaonekana limevunjika au kukosa kipande.

Karibu kabisa kwenye kinywa na sehemu ya pua ya mtu. Inaonyesha tabasamu ambapo meno ya juu yanaonekana. Kuna pengo ndogo kati ya meno mawili ya mbele ya juu. Midomo inaonekana kua ya rangi nyeusi, na ngozi ya uso inaonekana kua na rangi nyeusi.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu kuanzia pua hadi kidevu. Mtu huyu anaonekana akipiga mswaki na sehemu ya mswaki inaonekana kinywani mwake. Meno yake yanaonekana meupe na safi.

Mgonjwa anafanyiwa matibabu ya meno. Mikono miwili iliyovaliwa glavu nyeusi za matibabu inashikilia vifaa viwili tofuti vinavyotumika kukagua au kutibu meno ya mgonjwa . Mmoja wa mtaalamu anatumia kifaa chembamba kinachoonekana kama kioo kidogo cha meno.

Sehemu ya karibu ya mdomo wa mtu ikionyesha meno ya juu na chini yaliyosafi na meupe. Mtu huyo anaonekana kuwa na tabasamu kidogo huku midomo yake ikiwa wazi. Mkono uliovalia glavu ya samawati unaonekana ukiwa umeshika kifaa cha meno.

Kundi la watu waliokumbwa na mafuriko. Katikati, kuna mwanamme mmoja aliyevalia jaketi jekundu la msalaba mwekundu, akiwa ameshika mwanamke mzee begani na mwanamme mwingine akimsaidia kuvuka eneo lenye maji mengi.

Gari la kubeba wagonjwa jeupe. Gari lina taa za dharura juu ya paa. Kuashiria kuwa ni gari ya huduma za dharura. Inaonekana gari limeegeshwa nje labda likiwa tayari kwa kazi au likiwa likiwasubiri wagonjwa.

Jengo la ghorofa moja ambalo linaonekana kua nyumba, likiwa limejengwa juu ya ardhi iliyo na maji, pengine kutokana na mafuriko. Jengo hilo lina kuta za rangi ya kijivu na paa la rangi ya kijani kibichi. Madirisha yake yanaonekana wazi bila vioo.

Kundi la watu wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga yanayofanana na suti za kemikali na wanabeba dawa migongoni mwao. Wanaonekana wakiwa shambani wakinyunyizia dawa kwenye mimea mirefu.

Eneo la wazi lenye nyasi ndefu na kijani kibichi. Nyuma ya eneo hilo kuna miti mikubwa na majengo kadhaa ya ghorofa. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Soko la mazao lenye aina nyingi za mboga na matunda, kuna mirundo ya viazi, karoti, kabeji, vitunguu nyanya, ndimu na matunda mengine yaliyopangwa vizuri.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali. Kifaa hiki kina skrini kubwa nyeusi yenye takrimu na alama za kijani kibichi.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba cha ofisi au maktaba. Mwanamke kijana ameketi kwenye dawati akiandika au akijaza fomu kwenye daftari. Amevalia fulana ya njano na nyeupe. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mzee ameketi karibu na dawati.

Kundi la madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wanaonekana wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji wakifanya oparesheni. Wote wamevalia sare za kijani za upasuaji, kofia, barakoa na glavu. Kwenye meza ya karibu kuna vyombo vingi vya upasuaji vilivyopangwa vizuri.

Sehemu ya juu ya uso wa mtu mwenye ngozi nyeusi ikilenga eneo la jicho. Vidole viwili vya mikono ambavyo pia vina rangi nyeusi vinashikilia kwa upole kope la juu la jicho likivuta juu kidogo.

Mwanaume aliyelala kifudifudi, akionekana amechoka au amezama katika mawazo mazito. Amevalia shati la rangi ya chungwa na kitabu kikubwa kinachoonekana kuwa Bibilia, kiko mbele yake kikiwa kimefungwa. Miwani ya macho imewekwa juu ya kitabu hicho.

Miguu miwili ya mtu iliyovalia ndala za samawati zilizofungwa minyororo mizito ya chuma kwenye fundo ya mguu. Minyororo hiyo inaonekana kuwa imefungwa kwa kufuli kubwa kwa upande wa kushoto. Mtu huyu amevaa suruali yenye ruwaza ya miraba yenye rangi ya nyeundu na nyeupe.

Sehemu ya chini ya miili ya watu wawili. Mmoja amevaa sweta ya kijivu yenye mistari ya samawati na mwingine amevaa shati la samawati. Wote wawili wamekaa wamevalia suruali ya kijivu. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali au udongo.

Mwanamke amevalia sare rasmi la nesi au muuguzi la rangi ya samawati na pia amevalia barakoa ya rangi ya samawati, huku akimshunglikia au kumsaidia mwanaume ambaye ni mgonjwa aliyelala katika kitanda cha wagonjwa.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya akiwa amevalia kinga mkononi akimpatia mtoto mchanga dawa au chanjo ya kinywa. Mtoto huyo amelala akiwa amevalia kofia ya pinki na amefunikwa na blanketi nyekundu. Nyuma ya mtoto kuna mtu mzima labda mzazi.

Mwanamke aliyevalia barakoa na sare ya kahawia na kijani, anayeweza kuwa mtaalamu wa afya au nesi anampatia mtoto mchanga chanjo au sindano. Mama wa mtoto ameketi karibu akishikilia mtoto huyo huku akimnyonyesha au akimtuliza.

Mkono wa mtu mzima unaonekana kuwa mkono wa daktari au mhudumu wa afya, ukimpa chanjo mtoto mdogo. Sindano inaonekana ikiingia kwenye mkono wa mtoto. Mtoto amevaa shati la mistari na anaonekana akitazama.

Mtaalamu wa afya au muuguzi akiwa amevaa barakoa na sare nyeupe. Ana ngozi nyeusi na anazingatia kwa makini kazi anayoifanya, mikono yake ikishikilia sirinji na chupa ndogo ya dawa ikionekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo.

Tukio la chanjo au utoaji wa dawa kwa mtoto mchanga. Mkono wa mtu mzima wenye rangi nyeusi ukishikilia chupa ndogo ya matone. Mtoto huyu analala chali akiwa amevaa nguo ya samawati na njano na anaonekana akiwa mdogo sana. Mkono mwingine wa mtu mzima unashika upole wa shavu la mtoto.

Mtoto mchanga, amelala kitandani, akiwa amefungwa, kwa kitambaa, chepesi cha kijani kibichi, na amevaa kofia ndogo. Uso wa mtoto unaonekana wazi, na macho yake, yamefunguka kidogo. Mkono wa mtu mzima, ambaye anaonekana kuwa mzazi, au mlezi, unaonekana ukimguza mtoto kwa upole.

Picha inaonyesha mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya matone mdomoni. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukimpatia matone haya kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto anaonekana amelala na amefumbua macho.

Mwanariadha akiwa amelala chini kwenye wimbo wa riadha labda baada ya kuumia au kuchoka sana baada ya shindano. Mwanariadha huyo amevalia jesi nyekundu na suruali fupi nyeupe.

Mtu mweusi akiwa amevalia shati la mikono mifupi la samawati na fulana ya kahawia. Anaonekana akifungua au kurekebisha bandeji nyeupe iliyofungwa kwenye mkono wake wa kushoto. Mikono yake yote miwili inatumika katika zoezi hilo.

Kikapu cha mpira wa mpira ya kikapu ukiwa umefungwa kwenye chuma cha duara na kushikiliwa na nguzo imara ya chuma. Wavu huo una rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, samawati zilizopangwa kwa mistari

Mchezaji huyu ameketi chini kwenye nyazi za uwanja akiwa ameshika mguu wake wa kulia akionyesha anaweza kuwa amepata jeraha.

Mikono ya mtu ambaye anaonekana kuwa bondia au mwana mchezo mwingine anayefanya mazoezi yanayousiana na ngumi, Mkono wake wa kulia umefungwa Kwa glavu nyeusi ya ndondi, uku mkono wake wa kushoto ukiwa umefungwa pandeji nyeupe kwenye kifundo cha mkono

Sehemu ya chini ya mwili wa mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala chini kwenye nyasi bandia au uwanja wa kijani kibichi. Mchezaji huyu amevaa soksi ndefu za rangi ya waridi, viatu nyeusi vya mpira na kaptura nyeupe. Anaonekana akishikilia goti lake jambo linaloashiria kuwa amepata jeraha au maumivu.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na michibuko sehemu ya juu ya ankle na upande wa nje wa mguu vina rangi vya zambarau viliokolea.

Kifaa cha mazoezi ya kunyanyua uzito kinachotumiwa hasa kwa mazoezi ya mikono . Kifaa hicho kina rangi nyeusi na kina sehemu ya kukalia, iliyofunikwa kwa ngozi nyeusi pamoja na pedi ya kupumzisha mkono iliyoelekezwa mbele.

Mti wenye majani mengi ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani na kuunda miale ya angavu inayoonekana kama msitu au bustani na inaonyesha uzuri wa asili.